Rais wa jamhuri ya Kenya Daktari William Ruto amevalia jezi ya rangi nyekundu, amesimama huku akishangilia na kinara wa chama cha ODM, mheshimiwa Raila Odinga amevalia nguo nyeupe. Wanatazama michezo uwanjani.

Wafanyikazi wa serikali wanaohudumu katika kituo cha Huduma Kenya wako ofisini wamevalia shati zenye rangi nyeupe na nyekundu. Wanamhudumia mteja ambaye amewasili katika kituo chao kupata usaidizi.

Wafanyikazi wako katika afisi ya serikali ya kupeana vyeti vya kuzaliwa na vile vile vyeti vya watu walioaga dunia. Ofisi zimepakwa rangi nyeupe.

Wachezaji hawa wa timu ya KDF wamevalia sare ambazo zina rangi nyeupe na ile nyekundu na vilevile soksi zao zina rangi nyeupe. Golikipa wao amevalia jezi ya rangi ya kijivu.

Wachezaji hawa ambao wamevalia jezi ambazo zina rangi ya manjano na ile ya kijani kibichi wameinua nyara juu kwa juu huku wakishangilia ushindi wao.

Wafunyikazi hawa wa serikali ambao wanahudumu katika vituo vya huduma Kenya wamevalia shati ambazo ni nyeupe zilizo na rangi nyekundu, wanaonekana kuwa na furaha mpwitopwito wakifanya kazi.

Kina dada hawa ni wachezaji wa mchezo wa vikapu, wako uwanjani wanacheza. Timu moja imevalia sare ambayo ni ya rangi ya blue ilhali ile nyingine imevalia sare ya rangi nyekundu.

Mashabiki hawa wa kike na kiume wako uwanjani wamevalia jezi zenye rangi tofauti tofauti kama vile nyeupe, bluu, nyekundu, wanashangilia timu zao.

Wananchi hawa wako kwenye foleni, wakiwa pamoja na watoto wao. Wamevalia nguo za rangi tofauti tofauti. Wako nje ya kituo cha Huduma Kenya ili kupata usaidizi.

Wachezaji hawa wako uwanjani, wanacheza mchezo wa kandanda. Kwenye timu moja, wamevalia jezi ya rangi nyekundu, na ile timu nyingine imevalia jezi ya rangi ya manjano.

Wafanyikazi hawa huduma Kenya ambao wamevalia shati nyeupe ambazo zina rangi nyekundu wako ofisini kuwahudumia wakenya ambao wamewasili kusaidika kwa njia mbalimbali na kuna askari ambaye anahakikisha kuna usalama.

Mchezaji wa Kenya maarufu Olunga amevalia jezi nyekundu. Anawachenga wapinzani wake ambao wamevalia shati za rangi ya manjano na suruali za rangi ya samawati.

Kwenye meza ya ofisi hii, kuna paspoti ya wateja mbalimbali, ambazo zimetengenezwa na ziko tayari kupewa kwa wenyewe ili waweze kuzitumia. Pasipoti hizi zina rangi ya samawati.

Ofisi hii ya huduma Kenya imepambwa kweli kweli na imeandikwa kueleza zile huduma ambazo wanapeana. Kule ndani kuna mwanadada ambaye amevalia shati nyeupe yenye rangi nyekundu na suruali ndefu nyeusi.

Wakenya hawa ambao ni wa jinsia tofauti, wamewasili katika hema ambayo kuna wafanyikazi wa Huduma namba, ambao wanawasajili kupata nambari ya Huduma namba.

Mteja huyu ambaye amevalia t-shirt yenye rangi nyekundu kijivu na nyeupe amewasili katika kituo cha Huduma Kenya ili kumpokea usaidizi, anahudumiwa na wafanyikazi wa serikali ambao wanahudumu katika ofisi za Huduma Kenya.

Mwendeshaji pikipiki huyu wa kampuni ya Posta, amevalia kofia ya chuma yenye rangi ya manjano, jaketi ya bluu, viatu vya mvua vya rangi nyeusi. Anasafirisha mizigo ya Posta Kenya.

Wakenya hawa wamewasili katika hema ambayo inawafanyi kazi Huduma Kenya ambayo wamevalia sare rasmi za Huduma Kenya kupokea huduma kama vile kupata cheti cha mwenendo bora, huduma za NTSA za NHIF, na kadhalika.

Wachezaji hawa wa timu mbili tofauti wanacheza mchezo wa voliboli. Timu moja imevalia sare ya rangi nyeupe, ilhali ile nyingine imevalia sare ya rangi ya kijani kibichi.

Wachezaji wako katika uwanja wa michezo. Wamevalia jezi ya rangi ya blue . Wako kando ya kiwanja wanapokea mawaidha kutoka kwa kocha wao.

Gavana wa jiji la Nairobi wa kwanza daktari Evans Kidero amevalia suti ya rangi ya blue na tai ya rangi ya manjano. Amebeba Biblia mkononi. Yuko tayari kuapa ili kuchukua afisi.